Matatu husaidia kusafirisha watu na bidhaa kwa bei nafuu na pia imeweza kuongeza ajira kwa vijana, makanga na madereva. Wote wameweza kupata kazi.